Wataalamu wa tiba wa magonjwa ya meno, wakiwa katika chumba maalumu ndani ya hospitali hiyo, katikati yao kukiwa na mgonjwa mwanamke aliyelala kwenye kitanda mahususi kwa ajili ya kutibiwa meno, huku kukiwa na wanaume wawili waliokaa pande mbili (kushoto na kulia) mwa mwanamke huyo.

Mtaalamu wa tiba ya magonjwa meno na kinywa alievalia mavazi nadhifu sana akiwa katika chumba maalumu ndani ya jengo la hospitali mbele yake kukiwa na binti alie lala katika kitanda maalumu huku akiwa ameachama mdomo kwaajili ya usafi wa kinywa na uchunguzi wa meno yake.

Mtaalamu wa tiba za magonjwa ya meno, aliyevalia mavazi nadhifu Sana, akiwa katika chumba maalumu ndani ya jengo la hospitali, akimfanyia uchunguzi wa meno mgonjwa aliyelala mbele ya kitanda chake, huku akiwa ameachama mdomo, na kifaa maalumu kwa ajili ya uchunguzi, kikimulika ndani ya kinywa chake.

Eneo la hospitali nje kidogo ya mapokezi, mahali ambapo magari ya huduma ya kwanza yamehifadhiwa, huku kukiwa na watu mbalimbali watoa huduma pamoja na wananchi waliokaa katika viti na wengine wamesimama, wakisubiri kupakiza na kupokea wagonjwa wanaoletwa na magari hayo ndani ya hospitali.

Wataalamu wa tiba mwanamke na mwanaume waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa Katika eneo la hospitali Ndani ya chumba maalumu Sehemu ambapo Majaribio mbalimbali hufanyika na vipimo vya magonjwa, huku Kuwa na mashine za kisasa Majokofu yanayotumika kuhifadhia dawa katika eneo hilo.

Mtaalamu wa tiba aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa amevalia saa, koti jeupe pamoja na suruali nyeusi; huku akiwa amesimama mbele ya ukuta katika jengo la hospitali uso wake ukionekana mwenye furaha, tele amani na ujuzi wa magonjwa mbalimbali yanayowasumbua binadamu.

Kijana wa kiume mtaalamu wa tiba za binadamu aliyevalia mavazi nadhifu sana, sare ya hospitali yenye rangi ya bluu bahari. Huku nyuso yake ikionekana yenye furaha na tabasamu pana, akiwa amesimama mbele ya jengo la hospitali huku nyuma yake kukiwa na ukuta uliopakwa rangi inayopendeza.

Mtaalamu wa tiba mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika jengo la hospitali, mahali ambapo tafiti mbalimbali za magonjwa hufanyika, pamoja na kutengenezwa kwa kinga na dawa hutolewa, huku mbele yake kukiwa na vifaa tiba vinavyotumika kwa magonjwa tofautitofauti.

Wataalamu wa tiba waliovalia mavazi nadhifu sana (wa kike na wa kiume), wakiwa wamevalia vitambulisho vinavyowatambulisha nyadhifa zao. Wakiwa wamesimama mbele ya bango lenye maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza na picha nyingine zilizochorwa ndani ya bango hilo.

Mtaalamu wa tiba mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana (sare za hospitali) akiwa katika jengo la hospitali hiyo, sehemu ambapo dawa mbalimbali zinazotibu magonjwa tofautitofauti zimehifadhiwa katika makabati yaliyopangwa vizuri; huku kukiwa na maelezo nyuma yake jinsi ya kutumia dawa hizo.

Wodi ya watoto iliyo katika jengo la hospitali chumba ambacho uangalizi maalumu kwa watoto wadogo hufanyika, huku kukiwa na wahudumu wawili wa afya wa kiume na wa kike waliovalia mavazi nadhifu sana sare ya hospitali hiyo wakimpatia chanjo mtoto mdogo aliyelala katika kitanda maalumu.

Wodi ya watoto wadogo ndani ya ndani ya jengo la hospitali, huku ndani ya wodi hiyo kukiwa na wanawake wawili waliovalia mavazi nadhifu sana, mmoja akiwa amekaa katika kitanda cha hospitali, mikononi mwake akiwa amembeba mtoto mdogo aliyetoka kujifungua. Mwingine akiwa ameshikilia vifaa mbalimbali vilivyo katika kitanda hicho.

Wodi ya watoto, ndani ya jengo la hospitali kukiwa na mwanaume na mwanamke, mzazi aliyetoka kujifungua kichanga kidogo akiwa amevalia mavazi sare ya magonjwa ya hospitali, wakiwa wamekaa kwenye kitanda cha hospitali, mikononi mwao wakiwa wamebeba kitoto kidogo kilichovalishwa mavazi nadhifu.

Mtoto mdogo anayepatiwa huduma ya kliniki katika eneo sehemu ya hospitali huku akipimwa uzito, kuangalia mwenendo wa afya yake, kama inadhorota au inaimarika. Pembeni kukiwa na bango maalum linaloelezea namna ya kumlea mtoto mdogo.

Wodi ya watoto katika jengo la hospitali lililojengwa vizuri na kupakwa rangi zinazo vutia, madirisha yanayopitisha hewa safi huku kukiwa na mwanamke aliekalia katika kitanda ndani ya wodi hiyo, mkononi mwake akiwa ameshika kitoto kichanga kilicho valishwa mavazi nadhifu sana pamoja na shuka la wodi hiyo.

Muhudumu wa afya ya jamii aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la wazi akizungukwa na watu mbalimbali. Usoni mwake akiwa amevalia barakoa inayomkinga na magonjwa ya kuambukiza, akitoa chanjo kwa mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama yake ilikumpa kinga ya mtoto kutoku ambukizwa na magonjwa mbalimbali.

Mhudumu wa afya ya jamii aliyevalia mavazi nazifu sana, usoni mwake akijifunika kwa barakoa ili kujikinga na magonjwa ya kuambukiza hasa magonjwa ya hewa, akitoa chanjo kwa watoto wadogo waliojipanga katika mistari sawa wakiwa wamevalia sare za shule yao.

Muhudumu wa afya ya jamii, mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la wazi akimhudumia mwanamke aliyekalia kiti, huku amevaa mavazi nadhifu sana, chanjo inayokinga magonjwa mbalimbali ikiwemo yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Wahudumu wa afya ya jamii walioweka kambi katika eneo la wazi, mahali wanapotoa chanjo ya matone kwa watoto waliobebwa na wazazi wao. Huku kukiwa na watu wengine waliosimama katika eneo hilo wakisubiri chanjo kutolewa kwao.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwa mitishamba safi iliyopondwa pondwa vizuri na kuchujwa, zilizowekwa katika vifungashio mbalimbali, chupa zilizopangwa katika eneo hilo. Dawa zinazotumika kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali ya binadamu, ikiwemo; yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Dawa za asili zinazotengenezwa kienyeji na mbegu za zao la mpapai linalolimwa mashambani, kwa ajili ya matumizi ya binadamu pamoja na dawa mbalimbali za asili na za kienyeji. Ikiwemo za magonjwa kama mchango, pamoja na magonjwa mengine hasa yanayoshambulia watoto.

Dawa za asili, dawa za asili ni muhimu katika ulimwengu wa sasa, ili kuondokana na matumizi ya dawa za kemikali tunatakiwa kutumia dawa za asili kwaajili ya kulinda afya na miili yetu ikae katika hali bora.

Dawa za asili zinazotokana na mimea mbalimbali kama majani ya maboga pamoja na majani mengine na maua yaliyoota vizuri; ambayo huchumwa na kuandaliwa vizuri kisha hupondwa pondwa na kuwekwa kwa kukaushwa ili kupata dawa zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa za asili, ambazo hupatikana kwa majani ya miti ambayo huchumwa na kupondwapondwa, kisha husagwa na kukaushwa, kwa ajili ya matumizi ya dawa mbalimbali za kutibu magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza, kwa binadamu na wanyama.